Mbinu hii ya ukulima imejulikana kama hydroponiki. Mimea zimepandwa kwa kutumia njia ambayo haihitaji mchanga. Mimea haya ni nyanya. Kuna mabomba ya maji yanapita kwenye mkebe mmoja ambayo ina rangi ya kijivu.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unajulikana kama hydroponiki. Hautumii mchanga katika upanzi wa mimea. Mimea hupandwa kwenye mabomba ambayo yanapitisha maji chini ya mimea. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia kofia ya kijani amesimama kando ya mimea hayo.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unajulikana kama Hydroponic ni mbinu ya umwagiliaji wa maji ambao hautumii mchanga katika upanzi wa mimea. Kuna mimea za aina mbali mbali ambazo zimepandwa humu.

Mbinu huu ambao unatumika katika ukulima unajulikana kama haidroponiki. Maji yanapita chini ya mabomba. Kuna mboga ambazo zimepandwa. Mbinu hii haitumi mchanga katika upanzi wa mimea.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unajulikana kama haidroponiki. Mimea haipandwi kwa kutumia mchanga. Mimea yanapandwa kwa kutumia mabomba. Mimea amabayo yamepandwa huku bado ni changa na inaonekana kuwa ni kabichi.

Mbinu hii ya ukulima unajulikana kama haidroponiki. Mimea zimepandwa kwenye mikebe . Mbinu hii haitumii mchanga katika upanzi wa mimea. Mimea haya yana majani ambayo yana rangi ya kijani kibichi.

Huu mbinu wa ukulima unajulikana kama hydroponiki, unatumia mabomba kupanda mimea na haitumii mchanga. Mimea ambayo imepandwa huku ni mboga, mboga hayo yana afya na matawi yake ni ya kijani.

Hii ni mbinu ya ukulima ambao unajulikana kama haidroponiki. Haitumii mchanga katika upanzi wa mimea. Kwa umbali kuna watu wawili ambao wamevalia barakoa na pia wamevalia kofia na kila mmoja ana shati nyeusi.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unajulikana kama hydroponi. Hautumii mchanga katika upanzi wa mimea. Mimea yamepandwa kwa kutumia mabomba ambayo yamepangwa kwenye mistari. Mimea haya ni mboga na yana rangi ya kijani.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unajulikana kama haidroponiki. Mimea yamepandwa kwa kutumia mabomba. Mabomba haya yana rangi nyeupe. Mimea iliyo juu ni ya rangi ya kijani na iliyo chini ni ya rangi ya zambarau. Mimea hayo yamewekelewa kwenye sakafu ambayo ina rangi ya hudhurungi.

Mbinu hii ya ukulima unajulikana kama hidroponiki , haitumii mchanga katika upanzi wa mimea. Kuna bomba nyeupe ambayo ina mimea ambazo zimepandwa. Mbinu hii inasaidia katika kuhifadhi maji.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unajulikana kama hydroponics . Mimea inapandwa kwa kutumia mabomba. Mbinu huu hautumi mchanga katika upanzi wa mimea. Kuna mimea madogo ambayo yana rangi ya kijani yamepandwa humu.

Huu mbinu wa ukulima unajulikana kama hydroponic . Hautumii mchanga katika kupanda mimea. Mimea ambayo yamepandwa huku ni machache na yanaonekana kuwa yana afya kwa sababu majani yake yana rangi ya kijani. Kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya mimea hayo.

Mbinu ya ukulima amabao unatumika huku unajulikana kama haidroponiki .Mimea yanpandwa kwenye mabomba. Mbinu hii haitumii mchanga katika upanzi wa mimea. Mimea ambayo yamepandwa huku yanaonekana yakiwa na afya na yana rangi ya kijani.

Hii ni ranchi ya ngombe. Humu ndani kuna ng'ombe wengi zaidi ya thelathini. Ng'ombe hawa wana rangi nyeusi na nyeupe. Wanaonekana wakiwa katika malishoni. Humu ndani hakuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni shamba la mboga. Mboga ambazo zimepandwa shambani humu ni za aina ya kabeji. Mbinu ya ukulima ambao unatumika huku ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ambayo yanapita katikati ya mboga haya.

Mbinu hii ya ukulima ni ufugaji wa kuku humu ndani kuna kuku wengi ambao wanaonekana kua ni zaidi ya mia tano, wana rangi nyeupe kuna vifaa ambavyo vinatumika kwa kulisha kuku hao. Kwenye paa kuna taa ambazo zinawaka.

Kuna mtu mmoja wa kiume ambaye amevalia shati. Amesimama kando ya mimea ya nyanya. Mimea hayo yana matunda ambayo bado ina rangi ya kijani kuashiria kuwa bado hayajakomaa. Kando kidogo kuna mimea mingine ambayo imepandwa.

Hili ni ranchi ya ng'ombe, kuna ng'ombe zaidi ya ishirini ambao wako humu. Ng'ombe hawa wana rangi ya jeusi na nyeupe . Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha na kuna nafasi katikati ya ranchi hilo.

Hili ni shamba la mboga. Mboga haya ni kabeji, kuna gugu moja ambayo inaonekana katikati ya mboga. Kwa umbali kuna watu ambao wanaonekana kwenye shamba, pia kuna miti ambazo zimemea nje ya shamba.

Mbini hii ya ukulima ni ufungaji wa kuku. Kuna vifaranga wengi ambao wapo humu. Vifaranga hao wana rangi nyeusi na wengine wana rangi nyeupe. Kuna vifaa ambavyo vinatumika katika kupea maji kuku. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni soko. Hapa mbele kuna pilipili hoho ambazo zimewekelewa mezani. Kuna mhudumu mmoja ambaye amevalia aproni nyeupe anapanga hizo hoho. Kwa umbali kidogo kuna wahudumu wengine.

Hili ni shamba ambayo inatumia mbinu ya umwagiliaji wa maji katika ukulima. Shambani humu, kuna aina mbalimbali za mimea ambazo zimepandwa. Kwa upamde mmoja, kuna mimea ambayo yana rangi ya kijani . Kwa upande mwingine mimea yana rangi ya zambarau.

Shamba hili linatumia umwagiliaji wa maji kama mbinu ya ukulima. Kuna maji ambayo yanapita katikati ya mimea. Shamba hili ni kubwa sana. Mimea yamekaribiana. Kando ya huo shamba kuna miti ambazo zimepandwa.

Mbinu ya ukulima ambao unatumika katika shamba hili ni umwagiliaji wa maji. Mimea bado hayajapandwa shambani humu. Kwa umbali kuna miti ambazo zinaonekana. Shamba hili limezingiriwa kwa kutumia ua wa waya.

Mbinu ya ukulima ambao unaotumika kwenye shamba hii ni umwagiliaji wa maji. Kuna bomba moja kubwa ambayo ina rangi ya kijivu, inapita kando ya shamba hilo. Mimea bado ni changa. Maji yanaonekana yakiwa yamepita katikati ya mimea. Kwa umbali kuna miti ambazo zinaonekana.

Mbinu wa ukulima ambao unatimika huku ni umwagiliaji wa maji, kuna sehemu katika shamba hili ambalo limepandwa. Katikati la shamba kuna sehemu ambapo hakujapandwa mimea yoyote, mabomba ya maji yanaonekana yakipita, kwa umbali kuna miti.

Mbinu ya ukulima ambao unatumika kwenye shamba hili ni umwagiliaji wa maji. Kuna mimea ambayo yamepandwa humu. Kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya mimea. Shamba hili ni kubwa sana.

Mbinu hii ya ukulima unatumia umwagiliaji wa maji. Mimea ambayo yamepandwa huku ni vitunguu vya matawi ,kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya vitunguu hivyo. Kwa umbali kuna miti ambayo inaonekana.

Hii mbinu ya ukulima unajulikana kama umwagiliaji. Mimea ambayo yamepandwa ni maharangwe. Bado maharangwe haya ni changa. Kuna bomba la maji ambayo inapita katikati ya maharangwe hayo.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unajulikana kama umwagiliaji wa maji. Shambani humu, kuna mimea ambayo yamepandwa. Mimea haya yana rangi ya kijani. Kwa umbali kuna msitu wa miti ambao unaonekana. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Mbinu wa ukulima ambao unatumika katika shamba hii ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya mimea. Mabomba hayo yana rangi nyeusi. Mimea bado ni changa na yanaonekana yakiwa na afya.

Shamba hili linatumia mbinu ya ukulimaambao ni umwagiliaji wa maji. Mimea haya ni viazi yamepandwa yakiwa yamekaribiana sana, yana rangi ya kijani. Kuna mtaro unaopitisha maji.

Shamba hili linatumia umwagiliaji wa maji kama mbinu ya ukulima. Kuna mabomba ambayo yanapita katikati ya shamba. Inasaidia katika kupitisha maji. Mimea baado haijapandwa shambani humu na inaonekana kuwa imetoka kulimwa kwasababu mchanga imesanywa.

Mbinu hii ya ukulima unajulikana kama umwagiliaji wa maji. Kuna mimea ambayo yamepandwa yakiwa yamekaribiana sana. Kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya mimea hizo. Kwa umbali kidogo, kuna mtu mmoja ambaye amevalia nguo ya bluu, ameinama.

Mbinu hii ya ukulima unajulikana kama umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya mimea. Mimea hayo bado ni changa na vina nafasi ya kutosha katikati ya mimea hizo. Zimepandwa kwenye magunia.

Huu ni mbinu wa ukulima ambao unatumia umwagiliaji wa maji. Mimea ambayo yamepandwa huku nu maharagwe, yana rangi ya kijani. Kuna mabomba ya maji ambayo yanapita katikati ya mimea hizo.

Mbinu wa ukulima ambao unatumika kwenye shamba hili ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ya maji ambayo yako huku shambani. Kwenye hili shamba, mimea bado haijapandwa. Kwa umbali, kuna uwanja mkubwa na kuna miti katikati ya uwanja huo.

Mbinu ya ukulima ambao unatumika katika shamba hili ni umwagiliaji wa maji. Kuna mabomba ya maji yenye rangi nyeusi ambayo yanapita katikati ya mimea. Mimea bado ni changa. Kwa umbali kuna msitu mdogo.